Kuna watu wako kwa nyumba hii ya kuweka maziwa. Mwingine anafungua maziwa yenye ameleta kwa pikipiki yake. Kando yake ni gari ya kuchukua maziwa zenye zimeletwa hapa ili wapeleke kwa masoko ziuziwe.

Ndizi zimewekwa kwa meza, kuna yenye imetolewa kando yake na ingine haijatolewa, ndizi zinaonekana kwamba wakati ndizi haijatolewa ganda lake iko kwa tofauti, na wakati imetolewa inakaa tofauti tena.

Mtungi ya kueka maziwa imewekwa chini na zimewekwa mashini yenye kukamua maziwa tena. Na zimewekwa mashini hizi kwa matiti ya ng'ombe.

Hizi ndizi zimepandwa kwa mstari. Zimechimbwa mashimo kwa laini moja na ndizi zimewekwa kwa laini moja na imepaliliwa zote.

Hizi ni chakula au nyasi zenye zinakwanda ili zigatwe na zipelekwe kwa maduka ile watu wenye wanachunga ng'ombe wanakuja hapa wanunue waelekee ng'ombe wao.

Hapa ni mahali imejengwa ni ngombe akunywe maji, kuna mahali ingine ngombe anataka alale anaenda ili alale. Hapa kuna mtungi ya maji na kuna mahali imetengenezwa ili maji imwagiwe, ndio wakati ng'ombe anataka akunywe maji anaenda kunywa uko.

Kuna nyumba hapa, kuna shamba amabyo imepandwa ndizi mingi, ndizi hizi kuna kubwa na kuna ndogo na zimejaa kwa shamba.

Huyu kijana anachunga ng'ombe, anachunga bali hakuna ng'ombe anakula chochote. Kuna miwa imewekwa hapa chini ili akatekate na apee hawa ng'ombe wake.

Daktari huyu ako hospitali. Ameshika kikombe ya dawa na anaongeza dawa kwa hii kikombe kidogo kidogo.

Huyu ni mkulima, amekata ndizi zake pale shambani, ameleta zote kwa kando ya shamba, ili gari yenye ananunua ndizi akuje ili amuuzie.

Daktari huyu anaongeza dawa kwa kikombe yenye ameweka kwa mkono wake. Anaongeza vidonge dogo yenye ameshika dawa zingine kwa kikombe.

Hizi ni mahindi zenye zimepandwa kwa shamba. Mkulima anabidi atayarishe shamba lake kabla apande mahindi zake kwa hilo shamba.

Hawa ni wakulima wako shambani wakifuna mafunikio yao shambani, wanafuna au wanakata ndizi zao zenye zimeifa kwa shamba ili wabebe dukani ili wauzie watu.

Wakati wa kupanda. Watu wengi wanapanda vitu ambavyo wanataka kuna wenye wanapanda ndizi, miwa na wengine mahindi. Hizi ni ndizi zenye zimepandwa mingi kwa shamba na zimemea vizuri sana.

Ndizi hii imeivaa sana zimekatwa kwa shamba na imeletwa ili iive kwa nyumba. Wakati unataka ndizi iive kwa haraka unachimba shimo kwa pahali umekata na uweke chumvi.

Huyu ni mkulima anachunga ng'ombe mkulima huyu amefunga ng'ombe yake pahali amejengea ili ng'ombe asitoke inje .Ng'ombe anakula chakula huku na kulala.

Aina za ndizi. Ndizi hizi zinawezaiva wakati iko kwa shamba. Wakati imeiva, haionekani ya kwamba kama imeiva. Inakaa kama haijaiva lakini imeiva.

Mkulima huyu amernda kufunwa ndizi yake kwa shamba ameleta ndizi na kuchoga chonga na kukatakata hi waweke Kwa moto.

Huyu ni mkulima ako Kwa shamba lake anaona vile ndizi zake zimeivaa kule Kwa shamba amepanda ndizi Kwa shamba lake hili apate pesa za kutumia na apate ndizi hili akule.

Hapa kuna ndizi, nyanya, ndimu na viazi. Ndizi hizi kuna yenye imeiva na kuna zingine ziko katikati na zingine hazijaiva. Kuna nyanya zimeekwa pahali zake na kitunguu pahali zake.

Hizi ni mahindi imepandwa kwa shamba wakati wakulima wanataka wapande mahindi yao shambani . Wanabidi watayarishe mashamba yao kabla wapande

Hizi ni ndizi zenye zimepandwa kwa shamba. Wakati mtu anataka apande ndizi, ni lazima achimbe shimo kwanza ili akuje aweke ndizi yake.

Mkulima huyu ako shamba lake. Anaona vile ndizi yake imeiva pale shambani. Anataka akate ndizi hii , ili achukue kuweka kwa nyumba hadi iive .

Huyu ni bunge, liko pale milioni na milioni. Tuko kwa public service commission . Imewekwa kitu kwenye zenye ziliisha, ili watu wachukue kwa ule mwenye iko kwa public service commission . Tumeona kwa milioni na milioni wenye wako kwa public service .

Wamama hawa wamekaa chini wengine wamesimama, wote wamefunga kichwa na wamevaa wote leso tena.

Ng'ombe huyu ni ng'ombe ya maziwa anakula chakula kwa kitu yenye imetengenezewa ili akule chakula wakati anakamuliwa. Amefungwa shingo lake.

Huyu ni mama mfanyi biashara amepeleka ndizi zake sokoni ili auzie watu . Kuna watu wenye wana nunua hizi ndizi zake , amesimama kwa pahali anauzia hizi ndizi zake.

Mama huyu ako kwa shamba yake anaona vile ndizi yake imeiva pale shamba, ameshika ndizi yake yenye imeiva vizuri.

Huyu ni mkulima wa ndizi, ameenda kuvuna ndizi zake kwa shamba na ameziweka zote kwa meza ili auzie watu. Ameshika ndizi tano kuonyesha kwamba hizi ndizi zinauzwa kwa bei yenye amesema.

Wafanyi biashara wa maziwa wamejengengwa nyumba kubwa ambacho wanaleta maziwa zao vijijini waende wauze pale mahali zimejengwa.

Hapa ni mahali imejengwa ili watu katika kijijini wanapeleka ng'ombe wao ili watibiwe ndio ng'ombe wasipate ugonjwa.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe wake. Anatumia mikono miwili akikamua, ng'ombe anakula chakula wakati anakamuliwa.

Hizi ndizi zimekatwa kwa shamba na zimewekwa yote kando ya nyumba. Hizi ndizi ni ndizi zenye zimeiva kwa shamba na zimeletwa kando ya shamba ili gari yenye inachukua akuje hili iwekwe juu alafu ipelekwe kwa soko.

Mkulima huyu amepanda mahindi yake kwa shamba na hapa kwa sasa amevuna mahindi zake na ameleta kuweka chini kwa nyumba yake.

Hizi ni ndizi zenye zimepandwa kwa shamba wakati mkulima anataka apanda ndizi zake kwa shamba anabidi ajmbe shimu kwa na aweke mbolea , hii ni ndizi yenye imeifaa kwa shamba na zimefunikwa hili wadudu wasikuje wakule.

Hizi ni mahindi zenye ziko kwa shamba. Zimebadilisha rangi. Zinaonekana kwamba hizi ni mahindi zenye zimeiva kwa shamba. Ziko tayari ili ivunwe.

Pale manyumba yenye imejengewa ng'ombe, kuna mahali wanakulia na kuna mahali tena wanaenda kunywa maji na pahali ingine ni mahali ambao wanalala.

Mama huyu anakamua maziwa, amefunga miguu ya ng'ombe na kamba, anatumia mikono miwili akikamua ng'ombe yake na amekaa chini akikamua ng'ombe wake.

Hawa ni wamama wafanyikazi ,wamekata ndizi ,wanatoa na kuweka kikapu zao ili wapeleke wauze kwa masoko kuuzia watu wenye wanakuja kununua.

Hizi ni ndizi zenye zimeivaa Kwa shamba, wakati mkulima anataka kupanda ndizi yake shambani ni lazima ajimbe shimo kwanza hii ndizi yenye Iko shamba imeivaa shambani.

Hizi ndizi, ni ndizi zenye zimepandwa kwa shamba, ndizi hizi, kuna zenye zimeiva kwa shamba na haijakatwa, zingine haijaiva, ndizi hizi zimeiva vizuri sana kwa shamba.

Huyu mkulima analinda ng'ombe yake anaziweka dawa za kuua madudu zenye zinashika ng'ombe ili akishikwa ng'ombe anaeza sababisha ugonjwa kwa ng'ombe.

Wakulima wote nchini Kenya wanaifanya kazi nzuri, wao wanapanda vitu mazuri kama mahindi, viazi na vitu vyote vya kupanda mashambani, wanavifanya hii kazi ili wapate vitu vya kukula na vya kutumia kwa nyumba zao.

Wakulima wanatayarisha mashamba lao wakati wanataka wapande mimea zenye wanataka kwa hii shamba. Mkulima amechimba masimo za kuweka ndizi zake.

Hawa ni ng'ombe za kufuga nyumbani. Ni ng'ombe za maziwa. Zimejengewa nyumba kubwa ambapo wanakula huku na kulala. Kuna pale pa kukamua. Kuna vitu amejengewa ili chakula chao zimewekwa apa ili wakule hapa.

Hawa ni wakulima wanakamua mang'ombe zao, amefunga miguu ya ng'ombe yake akikamua, kuna wengine huku wanaangalia, wanakuja waone vile mkulima huyu wa kulinda ng'ombe anaendeleza ukulima yake.

Hawa wamama ni wafanyabiashara. Wameleta ndizi na kueka kwa meza ili wauzie macustomer zao kule sokoni. Wameeka zote kwa meza na wamefungia ndizi yao sokoni.

Mkulima ako kwa shamba lake, anaona vile mahindi yake imemea kwa shamba, inaonekana kwamba mahindi hii imekulwa na wadudu, wakati unataka kupanda mahindi unalima shamba kwanza alafu unakuja kupanda mahindi yako.

Mkulima huyu amepanda ndizi mingi shamba lake. Amevuna ndizi hizi kwa shamba lake na ameleta ili watu wakuje wanunue hizi ndizi kwake.

Kazi ya mkulima nyumbani ni kupanda vitu kwa shamba lake anaweza mahindi, ndizi kama hizi zenye zimepandwa kwa hii shamba, zimepandwa kwa laini, zinaonyesha hizi ndizi zimeiva kwa shamba lake.

Hizi ni ndizi zenye zimeiva kwa shamba, na zingine bado hazijaiva.

Huyu mkulima anaiweka gari ndizi zake zenye amepanda kwa shamba lake, anaiweka kwa gari ili zipelekwe ili ziuzwe kwa masoko ama zipelekwe itumiwe kutengeneza mafuta.

Huyu mtu zmeshika ndizi hii kwa mkono wake ametoa kanda lake kando hii ndizi imeifaa , ametoa kanda lake kando ndio akule hii ndizi.